Ng'ombe huyu ana simama akiwa amefungwa kwenye mti, mwili wake ume adhirika sana na anaonekana amedhuufu huku ngozi yake ikiwa na mavimbe makubwa makubwa ya duara inayo onekana hata kwa umbali. Ina onekana kuwa ana ugua ugonjwa ambayo wa ngozi au wa mifugo.

Mwanamke huyu ameinama karibu na ng'ombe wake akiwa kwenye shughuli ya kumkamua maziwa kwa ustadi na utulivu. Ameweka jagi chini ya kiwele cha ng'ombe na mikono yake inafanya kazi kwa uangalifu mkubwa.Ng'ombe huyu anaonekana mtulivu akisimama kwa utulivu kana kwamba amezoea hali hiyo.

Mashine ya kukamua imewekwa karibu na Ng'ombe na inakamua maziwa huku Ng'ombe akiwa amesimama tulivu. Mashine hiyo ina mirija iliyounganishwa kwenye matiti ya Ng'ombe ikikusanya maziwa kwa njia ya automatiki. Mazingira yanaonekana safi na ya kisasa yakionyesha matumizi ya teknolojia katika shughuli za ufugaji.

Shamba hili la ndizi imejaa migomba yenye afya kila mgomba ukiwa na mzigo wa mikungu ya ndizi zilizoiva, ndizi hizi za manjano angavu zinaning'inia kutoka kwenye migomba mikungu ikiwa imeinama chini kwa uzito wa matunda yaliyo tayari kuvunwa.

Mvulana amesimama kwenye shamba la mingomba akiwa amejiengemeza kwenye mti wa kijiti. Pembeni pake kuna mizigo ya ndizi zilizo vunwa zikiwa zimewekwa kwa mpangilio. Mazingira yanaonesha mavuno mengi na hali ya utulivu kijijini.

Ndani ya sufuria kuna maziwa yaliyoharibika yaliojaa madonge meupe meupe na tabaka nene juu, yanaonyesha kuganda kwa maziwa hayo. Uso wa maziwa umefunikwa na safu nyembamba nyembamba ya maji meupe yalioachana na kiwevu kingine ishara ya kuwa maziwa hayo tayari yameganda. Mchanganyiko huu wa umbo na rangi ni wa kawaida kwa maziwa yaliokwisha haribika.

Mwanaume huyu yuko ndani ya banda la mifugo akiwa amevaa koti la majano. Kwenye mgongo wake amebeba container la kunyunyizia dawa lenye bomba analolishika kwa mkono wake wa kulia. Kwa umakini na utaratibu, ananyunyizia dawa juu ya ng'ombe akihakikisha anamlinda dhidi ya kupe na magonjwa ya ngozi.

Ndama wawili wamelala chini Kwa utulivu wakiwa wamejikuja karibu karibu kana kwamba wanavuta joto kutoka Kwa kila mmoja, mmoja wao anahelinya plastiki kwenye sikio lake la kushoto ishara la utambulisho wa mifungo. wamejilaza Kwa amani wakionekana kutulia bila kusumbuliwa.

Shamba hili la migomba linaonekana limesheheni migomba midogo yenye majani mabichi na yenye afya. Mimea hii imetandazwa kwa mpangilio mzuri ikiashiria kilimo kilicho pangiliwa kwa makini, upeo wa shamba unaonyesha kuwa ni eneo pana yenye matarajio na mavuno mengi ya ndizi.

Mwanamke huyu huenda ni mfanyibiashara wa sokoni, akiwa shambani kati ya migomba. Amezungukwa na ndizi zilizokomaa huku uso wake ukionyesha kuwa amefurahia gomba la ndizi ambalo limekomaa. Mazingira yanatoa taswira ya maisha ya kijijini na kazi ya mkulima wa kila siku.

Ndizi zilizoiva zimetandazwa kwenye sakafu ya chumba huku nyingine zikiwa zimepangwa ndani ya kreti ya kijivu. Sakafu inaonekana kuwa safi na ndizi zimewekwa kwa uangalifu huenda kwa ajili ya kuzikagua au kuziandaa kwa mauzo. Rangi ya manjano ya ndizi inaonyesha zimekomaa vizuri na ziko tayari kuliwa.

Mashine ya kukamua ngombe imewekwa karibu na ngombe na inakamua maziwa huku ngombe akiwa amesimama tulivu. Mashine hiyo ina mirija iliyounganishwa kwenye matiti ya ngombe ikikusanya maziwa kwa njia ya kiutematiki. Mazingira yanaonekana safi na ya kisasa yakionyesha matumizi ya teknologia katika shughuli za ufugaji

Mwanamke huyu amevalia buti nyeupe za mpira, koti la samawati, glavu nyeupe na barakoa nyeusi, huku akimimina maziwa kwa uangakifu ndani ya mitungi ya chuma iliyopangwa kwa mstari, anafanya kazi yake kwa umakini mkubwa akihakikisha kila mtungi unajazwa sawasawa bila kumqagika, mwonekano wake unaonyesha ueledi na nidhamu katika kushughulikia mazao ya maziwa kwa usafi wa hali ya juu.

Mwalimu wa Kemia yuko maabara akifanya majaribio ya kimasomo akitumia testyubu na chupa ndogo ndogo za plastiki. Anachanganya kemikali kwa uangalifu ,macho yake yakiwa makini kwenye kila hatua. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya maabara vilivyopangwa kwa mpangilio tayari kwa matumizi.

Ng'ombe wawili wanatoka kwenye dipu ya kuogesha mifugo baada ya kumaliza kuogeshwa kwa dawa. Wanapita ndani ya maji ya sawa na sasa wanatoririka wakielekea nje, zoezi hilo linasaidia kuwaondoa na kuwalinda dhidi ya magonjwa ya ngozi.

Matatu lina mikungu mingi ya ndizi juu ya paa lake, zimefungwa kwa uangalifu kwa ajili ya kusafirishwa. Huenda zinaelekea sokoni, ndizi hizo za kijani zinaonyesha kuwa ni za kuvunwa hivi karibuni, ni taswira ya kawaida maeneo ya vijijini au miji midogo ambapo magari ya usafiri wa umma hutumika pia kusafirisha bidhaa.

Mwanaume mmoja anabeba mzigo mzito wa ndizi sokoni, anaelekea mahali zilipo mizigo mengine ya ndizi, anaonekana kujikakamua kutokana na uzito huku akitembea kwa hatua tahadhari karibu naye mafungu mengine ya ndizi tayari yamepangwa chini kwa ajili ya kuuza.

Shamba la mahindi limejaa mahindi yaliyokomaa. Mashina yakiwa yamesimama kwa wima na majani yakiwa yamekauka kwa kiasi. Kona moja ya mahindi imefunguliwa na ndani yake kuna sehemu nyeusi zinazodokeza kuwepo kwa ugonjwa au kuvu. Majani ya koani hiyo yamejitenga na kuwacha punje wazi hali inayoonyesha kuwa zao hilo limeathirika.